Hawa ni wahudumu wa afya wakiwa karibu na toroli la vifaa vya hospitali. Kwenye toroli hilo kuna dawa, sindano, glavu na vifaa vingine vya kitibabu. Mmoja wao anashikilia dawa ya maji maji, huku mwingine anaangalia karatasi au daftari linaloonekana kuwa la kumbukumbu za matibabu.

Watu hawa wameketi katika chumba cha kusubiri huduma za afya. Wote wamevalia barakoa ishara ya taadhari dithi ya magonjwa. Wamepanga foleni wakisubiri huduma, huenda ni kwa ajili ya uchunguzi, matibabu au chanjo. Kuna muhudumu aliyevaa koti jeupe upande wa nyuma, kuashiria kuwa ni mtaalamu wa afya.

Madaktari hawa wamevalia mavazi ya upasuaji wakiwa kwenye chumba cha upasuaji wakifanya uparesheni. Kuna vifaa vya upasuaji maalum za kutoa mwangaza. Daktari mmoja anashikilia chombo cha upasuaji huku wengine wakimsaidia.

Huku ni hospitalini na kuna mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Mkono wake umefungwa kipimo cha shinikizo la damu. Kuna mashine ya kitabibu pembeni inayotumika kufuatilia hali ya mgonjwa.

Wafanyikazi hawa wa afya wamevalia mavazi maalum ya kujikinga. Wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa hospitali. Mgonjwa yuko kitandani na amewekwa mpira wa kimatibabu huenda akipokea dawa au oksijeni. Wafanyikazi hawa wanaonekana wakiwa makini wanapomchunguza na kumsaidia mgonjwa.

Madaktari hawa wako kwenye chumba cha upasuaji, wamevalia mavazi ya upasuaji ya rangi ya kijani pamoja na barakoa na kofia za upasuaji. Wanaonekana wakimfanyia mgonjwa upasuaji kwenye meza ya upasuaji huku wakizingatia usafi na tahadhari zote za ki afya.

Mwanamke huyu anapatiwa chanjo kwenye bega lake la kushoto na mhudumu wa afya aliyevaa barakoa. Watu wengine wanaonekana wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma chini ya hema jeupe. Inawezekana ni kituo cha mda cha utoaji wa chanjo.

Hii ni kliniki ya kusongasonga au Mobile Clinic katika lugha ya kimombo . Kliniki hiki kimewekwa ndani ya gari kubwa lenye alama ya msalaba ya huduma ya afya. Mbele ya gari hii kuna watu wawili wamekaa kwenye meza wakiwa wazungumza au kufanya usajili wa watu.

Hapa ni katika kambi ya matibabu ya bure. Mandhari inaonyesha kuwa ni eneo la nje na watu wanaonekana wakipokea huduma mbalimbali. Kuna mwanamke aliyevaa sare za wauguzi akimhudumia mwanaume aliyeketi. Anampatia huduma za afya kama vile kutibu mguu wake. Wote wameketi katiki viti vya plastiki.

Huyo ni mwanajamii aliyejitolea kutoa huduma za afya katika jamii. Amevalia fulana yenye maandishi Mwanajitolea wa Afya ya Jamii. Amebeba mtoto mchanga, kumaanisha anamhudumia.

Hii ni tukio rasmi la usinduzi. Mtu amesimama mbele ya gari kubwa la huduma za afya. Gari hilo lina nembo za Amref Health Africa na Astra zenith . Watu wawili katikati wanakabidhiana kofia ya usalama. Kuna afisa wa usalama upande wa kushoto.

Mtu huyu anaupiga mswaki kwenye meno yake ya mbele. Meno zake ni nyeupe pepepe na mswaki anaotumia kupiga mswaki ni la rangi la nyeupe.

Hapa ni kabla na baada ya matibabu ya meno. Sehemu ya juu ni meno yaliyochakaa ya rangi ya manjano na yenye pengo na sehemu ya chini ni meno yaliyorekebishwa vizuri, meupe na yenye mwonekano mzuri.

Hizi ni vifaa vinavyotumika kwenye matibabu ya meno. Tutaona kisafishio cha meno cha umeme, kioo cha meno, kichokoo cha meno, kikimbati cha kutengeneza mashimo, na koleo la kung’oa meno.

Mtaalamu wa afya ya kinywa anafanya uchunguzi kwa meno ya mgonjwa. Mikono yake amevalia glavu za buluu na anatumia kifaa maalum kuguza sehemu ya jino la mbele la juu ya mgonjwa.

Huyu ni daktari wa meno. Amevalia glovu za buluu na nguo za kujikinga. Mkononi ameushikilia kifaa cha maabara labda la kung'oa meno au kuchunguza shida ndani ya meno.

Daktari huyu wa meno amevalia glavu za buluu na kushika picha ya x-rey ya meno, anatumia kifaa cha chuma kuonyesha sehemu fulani kwenye picha hiyo ya x-rey ambayo inaonyesha meno ya juu na ya chini ya mgonjwa.

Huu ni mdomo wa mtoto mdogo aliyefunuliwa na muudumu wa afya aliyevaa glovu nyeupe. Huenda mtoto huyu anatatizo la meno kama vile kuoza au kubadilika rangi kwenye jino la mbele upande wa kushoto.

Mtu huyu anaonyesha meno meupe na safi. Huenda baada ya matibabu ya meno kama kuweka meno ya bandia au kung'arisha ama daktari kumshughulikia shida lolote alilokuwa nalo la meno.

Hizi ni zana za kitabibu za meno kama vile koleo ya meno, kijiti cha kuchunguza na kifaa cha kung'arisha. Vifaa hivi mara nyingi hutumika na madaktari wa meno wakati wa uchunguzi au matibabu wa wagonjwa.

Shirika la ustawi la watoto la Kenya limeanza zoezi la dharura la ugawaji wa chakula cha msaada katika kaunti ya Kiambu ikilenga watu laki tatu zilizokatika mazingira hatari zaidi. Msaada huo umetolewa na shirika hilo chini ya idara ya ulinzi wa jamii ya serikali.

Watu hawa wanatembea kwenye maji ya mafuriko. Baadhi yao wamevaa mavazi ya rangi nyekundu ya kujitambulisha, na mmoja amebeba beseni kichwani. Inaonekana kama juhudi za uokoaji au watu wakihama kutoka eneo lililoadhiriwa na mafuriko.

Hili ni eneo lililokumbwa na mafuriko. Katika sehemu ya kulia, kuna mtu anaendesha boti ndogo kwenye maji yaliyofunika mtaa na katika sehemu ya kushoto, watu wanatembea katika mtaa wenye maji mengi ya mafuriko. Katikati kuna mwanaume aliyesimama juu ya paa la nyumba ya bati.

Hawa ni watu waliovaa mavazi ya kinga wakimsafirisha mgonjwa kwa kutumia machela maalum iliyofunikwa kwa kifaa cha kuhifadhi hewa. Hii inafanyika karibu na ndege ndogo ya wagonjwa. kuna gari la wagonjwa pia lililofunguliwa nyuma.

Hii ni majengo mawili ya nyumba au shule. Mbele ya majengo haya, kuna maji yaliyotuama. Yanaonyesha kuwa eneo hilo lina mafuriko madogo au limejaa maji kutokana na mvua. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini na yenye mazingira ya asili huku anga ikiwa na mawingu mengi.

Hili ni gari la zima moto, Kuna wazima moto waliovaa mavazi rasmi ya kuzima moto wakionekana wakiwa tayari kuchukua hatua. Mbele Yao Kuna askari wa trafiki wa usalama akiwa na redio ya mawasiliano mkononi.

Hii ni gari la zima moto la rangi nyekundu. Gari hili hutumiwa na kikosi cha zimamoto na uokoaji kwa ajili ya kuzima moto na kuokoa watu katika hali ya dharura kama vile moto, ajali au maafa mengine. Lina vifaa muhimu kama bomba la maji, vifaa vya kuvunja milango, ngazi ndefu na vifaa vya kusaidia waadhiriwa.

Hili ni eneo lililokumbwa na mafuriko. Barabara imejaa maji na watu wanatembea katikati ya maji yaliyotuama. Pale nyuma kuna msongamano wa magari na watu wengi wanaonekana wakihangaika kufika upande mwingine wa barabara.

Hili ni gari la dharura la wagonjwa. Gari hili hutumika kutoa huduma za haraka za matibabu kwa wagonjwa au majeruhi katika ajali. Ajali inaweza kuwa wa barabara, wa moto au mporomoko wa nyumba.

Eneo hili limejaa mafuriko. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea au kuokota vitu ndani ya maji hayo ya mafuriko. Nyumba pia zinaonekana kuwa katika hali mbaya na mazingira si salama.

Gari hili jeupe ni la shirika la Msalaba Mwekundu. Limeegeshwa au linapita karibu na jengo. Gari hili lina bendera ya Msalaba Mwekundu na nembo ya shirika hilo kwenye mlango wake.

Huu ni mkasa wa moto. Kuna mwanaume mmoja aliyevaa mavazi ya zima moto anayeng'ang'ana kuuzima moto huo. Mzimamoto huyo anatumia bomba la maji au kifaa cha kuzimia moto kupambana na moto huo.

Hili ni shamba kubwa ya majani chai. Kuna mawingu mepesi wakati wa jua linapochomoza au kuzama. Mandhari ni ya kuvutia na ni ya asili ikiashiria kilimo au uzalishaji wa mazao ya kilimo.

Hili ni gari jekundu lililogongwa na mti mkubwa ulio kupuputika na kuharibu sehemu ya juu ya gari hilo. Inaonekana kuwa ni ajili iliyotokana na mti kuanguka barabarani na kuharbu gari huo.

Hawa ni wataalamu wa afya waliovalia mavazi ya upasuaji. Mmoja wao anaosha mikono yake kwa uangalifu kwenye sehemu ya kuoshea mikono hospitaini. Anaonekana yuko katika maandalizi ya upasuaji au kazi nyingine ya kitabibu, inayohitaji usafi wa hali ya juu.

Huku ni shambani na kuna mtu anayevuna mazao hayo ambayo ni nyanya huyu mtu amevalia kofia ya majani na shati la mistari mazao haya ya nyanya yamepandwa kwa mistari na yanaonekana yamekomaa vizuri.

Jengo limeporomoka na kuharibika kabisa. Labda ni kutokana na tetemeko la ardhi au mlipuko mkubwa. Vifusi vya jengo hilo vimetapaka kila mahali, na kuna gari jeusi lililofunikwa kwa sehemu na mabaki ya jengo hilo.

Barabara hii ya vumbi inapita katikati ya msitu wa miti mirefu. Maandhari ni ya asili ikiwa na ardhi kavu, anga safi ya buluu, miti mingi ya misitu pembeni ya barabara. Inaweza kua ni eneo la mashambani au porini.

Hii ni chumba cha eksirei katika hospitali. Kuna mashine ya ekisrei upande wa kulia, meza ya kulalia mgonjwa katikati na vifaa vingine vya umeme vinavyoonekana ukutani. Chumba hiki hutumika kupiga picha za ndani za mwili ili kusaidia madaktari kugundua magonjwa au majeraha kwa mgonjwa.

Mguu wa mgonjwa umeekewa kifaa cha chuma kwa ajili ya matibabu ya mfupa uliovunjika. Kifaa hicho hutumika kushikilia mfupa uliovunjika ili uweze kuungana vizuri na kupona.

Hizi ni vifaa vya maabara kama vile mashine ya oveni ya maabara inayotumika kukausha au kupaasha vifaa vya maabara kwa halijoto maalum, microscopu ambacho ni kifaa kinachotumika kuchunguza vitu vidogo kama seli na vidudu. Chupa ya sampuli ambayo hutumika kuhifadhi kemikali au sampuli za maabara.

Hii ni kifaa cha kisasa cha mionzi ya x kilichofungwa ukutani. Kinatumika hospitalini au katika kliniki kwa ajili ya kupiga picha za meno au fugo za kichwa. Kando ya kifaa hicho kuna kisanduku cha kudhibiti umeme.

Hizi ni vifaa vya kutahiri inayotumika katika matibabu au upasuaji wa kitabibu. Kuna vifaa mbalimbali kama vile mikasi, vijiko vya chuma na karatasi yenye maandishi inayoonyesha kuwa ni vifaa vinavyotumika katika kutahiri.

Hiki ni kifaa cha kisasa cha kupimia shinikizo la damu , ambacho hutumiwa kupima viwango vya shinikizo la juu na la chini pamoja na mapigo ya moyo. Inatumika sana katika hospitali na nyumbani kwa wagonjwa wanaofuatilia afya ya moyo na mzunguko wa damu.

Hii ni kitembezi cha kutembelea kilicho tengenezwa kwa chuma chenye mpini ya plastiki upande wa juu kwa ajili ya kushikilia. Kitembezi hiki hutumiwa na watu wenye matatizo ya kutembea au walioko kwenye kipindi cha kupona kutokana na majeraha au upasuaji.

Mtu huyu amevalia koti jeupe na anaandika kwenye karatasi , mezani kuna nyaraka nyingi na karatasi kadhaa kumaanisha inaonekana kuwa mazingira ya ofisi au kituo cha kukusanya data au taarifa maalum.

Hizi ni vifaa vya usaidizi wa kutembea. Kifaa cha chini ni kitembezi ambacho hutumiwa na watu wenye matatizo ya ili kuwapa msaada na usaidizi wa kusimama imara. Kifaa cha juu ni kruchi ambao hutumiwa na watu wenye jeraha au udhaifu mguuni mmoja ili kusaidia kutembea kwa kutumia mkono mmoja na mguu mmoja.

Huku ni hospitali katika chumba cha kitabibu. Kuna kitanda cha wagonjwa, mipira ya dripu na bombu linaloning'inia. Vilevile kwenye ukuta kuna mabango ya kuelimisha kuhusu huduma za afya au jinsi ya kujikinga na magonjwa.

Hapa ni chumba cha miozi au x-ray ambacho kina vifaa vya kiafya vinavyotumika kuchukua picha za ndani ya mwili wa binadamu kuna mashine kubwa upande wa kushoto unaotumika kwa Xray pamoja na boxi za umeme kwenye ukuta ambazo huendesha na kudhibiti nguvu za mashine hizo.

Hapa ni kwenye kituo cha afya na hiki ni kifaa kinachotumika hospitalini kufuatilia hali ya mgonjwa. Huwa unaonyesha viashiria muhimu kama vile mapigo ya moyo, kiwango cha oksijeni kwenye damu, shinikizo la damu na kiwango cha kupumua.

Mtu amelala kifudifudi kwenye kitanda cha hosipitali au chumba cha matibabu naye mhudumu wa afya anamshughulikia sehemu ya mgongo ama kiuno. Inaonekana ni mazoezi ya tiba au massage ya kitaalamu.

Mtu huyu ameketi kwenye kochi akiwa ameshika simu na kufunika uso wake kwa mkono kana kwamba amechoshwa, ana huzuni au amevunjika moyo.

Hii ni picha au tangazo la kuhamasisha watu kuhusu afya ya akili na kusaidia wanaopitia changamoto za fikra za kujiumiza. Inaonyesha msichana mwenye huzuni au mawazo mazito akiwa amelala upande mmoja akitazama kwa huzuni mingi sana.

Hii dawa aina ya paracetamol ambalo ni rahisi kumeza. Dawa hii husaidia kupunguza homa na maumivu kwa ufanisi. Vidonge hivi vina nguvu ya miligramu mia tano kila kimoja.

Wamama wawili wameketi chini wakishikilia watoto wachanga . Kuna mhudumu wa afya anayempa mtoto mmoja chanjo. Mhudumu huyu amevaa sare za kiafya yenye rangi ya kijani na njano na anaonekana akimhudumia mtoto kwa uangalifu mno.

Kuna watu wazima na watoto wadogo. Mtoto mmoja anapewa chanjo ya matone mdomoni na muhudumu wa afya aliyevaa glavu nyeupe. Mama wa mtoto amemshikilia kwa upendo huku watu wengine wakiwa karibu kushuhudia tukio hilo.

Hii ni kituo cha afya, kuna mwanamke anayevalia sare ya huduma ya afya na barakoa anamhudumia mwanaume aliyeketi kwenye kiti. Watu wengine pia wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya hospitali au kliniki.

Hii ni zoezi la chanjo. Mtoto ameketi kwenye mapaja ya mama yake huku muhudumu wa afya akimpatia dawa kwa kutumia tone la mdomoni. Watu wengine pia wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa wakisubiri huduma huu.

Mwanamke huyu ameketi mbele ya mlango wa nyumba. Anazungumza na watoto kadhaa walioketi arthini wakimsilkiliza kwa makini. Inaonekana kuwa anawaeleza au kuwafundisha jambo fulani labda hadithi au somo.

Hii ni kikundi cha watu wakiwemo vijana na watoto, wako katika shughuli ya usafi wa mazingira. Wamevalia barakoa na glovu kudhihirisha kua wanafanya usafi ya uchafu katika mazingira yao.

Mhudumu wa afya amevalia gauni la pinki na barakoa. Anamhudumia mama aliyeketi na kumbeba mtoto mchanga. Watu wengine pia wanaonekana wakiwa wameketi na kuvaa barakoa. Hali hii inaashiria kuwa wako kwenye kliniki au kituo cha afya.

Mama huyu amebeba mtoto wake wakiwa katika kituo cha afya. Mtoto anahudumiwa na mhudumu wa afya aliyevalia kofia ya upasuaji, anampatia mtoto chanjo au sindano kwenye mkono wake.

Hapa ni wodi ya hospitali. Kuna vitanda vya wagonjwa vikiwa na watu walioketi au kulala juu yake. Wengine ni wana familia au wageni waliokuja kutembelea wagonjwa. Mazingira yanaonyesha hali ya kawaida katika hositali au umma au hospitali ya watoto.

Mama huyu amevalia barakoa na amelala kitandani, akiwa ameshikilia mtoto katika kifua chake. Kuna mhudumu wa afya pia anayemsaidia mama huyu kwa uangalifu.

Watoto hawa wanasoma pamoja kitabu kiliyo na michoro au picha. Wamekaa kwenye mkeka sakafuni ndani ya nyumba. Wanaonekana kuwa wa umri mdogo. Mtoto mmoja anaelekeza kidole kwenye kitabu akionyesha sehemu fulani kwa wengine.

Mama huyu amevalia nguo za kulala na anamhudumia mtoto mchanga kwenye kitanda cha mtoto. Ukutani Kuna mchoro wa katuni maarufu unaoonyesha mandhari ya furaha ya watoto. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yaliyo tengenezwa kwa ajili ya watoto wadogo

Huyu ni mtoto mchanga akiwa ameshikiliwa na mama yake. Mhudumu wa afya anampea chanjo kwa matone ya mdomoni ambayo huwekwa kwa kutumia chupa ndogo ya dawa. Chanjo hii ni muhimu kwa ajili ya kinga dhidi ya magonjwa ya watoto wachanga kama vile polio.

Mama amewabeba watoto wachanga wawili kifuani kwake. Mama na muhudumu wa afya wote wamevaa barakoa, ishara ya taathari dithi ya maambukizi. Muhudumu wa afya anaonekana kumsaidia mama katika kumweka mtoto vizuri.

Hiki ni kituo cha kunawa mikono kilichotengenezwa kutumia vifaa rahisi. Kuna mtungi wa maji wa bluu juu ya stendi ya mbao na chini kuna ndoo ya kijani na nyingine nyeupe iliyoandikwa taka. Pia kuna chupa ya sabuni na sanitizer .

Hii ni kituo cha kuuza maji na kuna mwanaume anayejazilisha maji kwenye vibuyu vyake. Ndani ya kituo hicho, kuna mwanamke anayeshughulikia kuhudumia wateja wanaonunua maji.

Mtu huyu ananawisha mikono yake kwa sabuni na maji safi. Chini ya bomba la plastiki lililowekwa kwenye chombo kikubwa huku maji yakidondoka kwenye ndoo ya plastiki chini ya mikono yake.

Huyu ni mchezaji wa soka, aliyeketi chini kwenye uwanja wa nyasi. Anaonekana kuumia na kushika mguu wake wa kulia kwa maumivu. Uso wake unaonyesha maumivu makali, na anapiga kelele au analia. Mchezaji huyu anavaa jezi ya blue yenye mistari myeupe kifuani, na suruali ya blue .

Huu ni mmea wa mlonge au moringa. Ina faida nyingi za kiafya kama vile hutumika kutibu maambukizi ya bakteria. Hutumika kusafisha maji ya kunywa. Hutumika kutengeza dawa ya kienyeji kwa ajili ya matatizo ya tumbo au maumivu.

Huu ni mti wa paipai na kuna matunda ya paipia yameota kwenye mti huo. Mwanga wa jua unapita kupitia majani kuashiria kuwa ni mchana na wenye jua kali. Mazingira haya yanaonekana ni ya bustani au shamba lenye miti mingi.

Mandhari hii ya bustani ina miti mingi ya kijani kibichi miale ya jua inapita katikati ya matawi na kuangazia sehemu ya ardhi kuna kivuli kingi kinacho tokana na matawi ya miti na mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na asili

Hizi ni miti mirefu ya misitu ambayo inaonekana kuwa ya aina ya misindano, ikiwa imesimama kwenye anga la buluu kwenye mawingu kidogo. Majani ni ya kijani kibichi na miti hiyo imeota kwa wingi.

Huu ni mti wenye majani mengi ya kijani kibichi, ukiwa umekaa vizuri chini ya mwanga wa jua. Mazingira haya yanaonyesha eneo la msitu au bustani yenye miti mingi na uoto asili unaonyesha uzuri na utulivu wa mazingira ya kijani.

Huu ni mti wa migunga uanokua kwenye mazingira ya mashambani. Matawi yake ni mebamba na yana majani madogo madogo yaliyojipanga kwa mfulizo pamoja na miba midogo inayotuka pembeni mwa matawi hii.